Rundo kubwa la ndizi mbichi lenye rangi ya kijani, ndizi hizi zimeunganishwa katika vijane vingi na zinaonekana kama zimewekwa chini au zimewekwa pamoja baada ya kuvunwa, mandari ya nyuma inaonekana kuwa msitu au shamba la migomba.

Shughuli ya usindikaji au uhamisho wa maziwa katika eneo lililo onekana kuwa la kiwada kidogo cha maziwa au kituo cha kukusanya maziwa katika sehemu ya mbele kuna mtu aliye valia kanzu nyeupe ya mahabara na kofia nyeupe akimwaga maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa cha chuma.

Mahindi kavu yakiwa yamefungwa na kupangwa kwenye kamba ndefu yakininginia kwenye ukuta wa mbao. Mahindi hayo yamekauka kabisa na yanaonekana kuwa yametengenezwa kwa ajili ya kuhifadhiwa au kupikwa.

Kundi la watu, wanaume na wanawake, wakifanya kazi pamoja katika eneo la wazi pengine katika jiji au nyumbani. Kuna rundo kubwa la karanga zilizokaushwa ambazo zimeanikwa kwenye kitambaa.

Mwanaume amesimama katika shamba la migomba, akiwa ameinua mkono na kushika mkungu mkubwa wa ndizi mbichi, uliokuwa umening'inia kutoka kwenye mti wa ndizi. Amevalia shati yenye michoro na suruali nyeusi. Anaonekana kuwa mkulima au mtu aliyejali mimea hiyo.

Mwanamke akiosha ng'ombe ndani ya zizi au banda la ng'ombe, mwanamke huyo amevaa shati la rangi nyepesi, na shati ya kitamaduni, anashika bomba la bustani, lenye rangi ya kijani na anaonekana akimmwagia maji ng'ombe mweupe ambaye mgongo wake unaonekana.

Eneo la shamba au zizi la ng'ombe mtu mmoja akiwa amevaa sweta yenye kofia hudi yenye mistrai ya blu na nyeupe suruali ya kijivu na buti ndefu amesimama akitazama kuelekea kwa kundi la ng'ombe mkononi ameshika kamba au horse .

Shamba ya mahindi ambayo yamepandwa vizuri, na yana majani mabichi yakiwa yamepangwa kwenye mistari. Udongo unaonekana kubwa na unyevu kidogo na kuna nyasi chache zilizo ota katikakati ya mimea ya mahindi. Nyuma ya mahindi, kuna miti mingi iliyochipuka.

Shamba la migomba ambapo migomba imepandwa kwa safu ndefu. Ardhi imefunikwa kwa plastiki au karatasi maalumu ambapo linaweza kusaidia kuhifadhi unyevu na kuzuia magugu. Kichwa kuu cha picha kinaangazia mmea mmoja wa ndizi ulio karibu.

Mwanamke akikamua ng'ombe katika eneo la wazi labda shambani. Mwanamke huyu anatabasamu vizuri akionyesha furaha au utulivu anapofanya kazi yake. Amevalia shati lenye miraba ya rangi ya kijani na bluu na suruali ya buluu. Anaonekana amekaa chini akitazama maziwa yanapomwagika kutoka kwenye chuchu.

Mwanamke pengine mtaalamu wa mahabara akifanya kazi ndani ya mahabara, amevaa nguo nyeupe za mahabara, barakoa ya blue , kofia na nywele ya blue na glavu za blue anashika chupa ndogo yenye rangi nyeupe na mfuniko, wake anatumia kijiti kidogo kutoa kitu kutoka kwenye chupa hiyo.

Mtu aliyevaa kofia nyekundu, shati jekundu na suruali nyeupe. Akiwa katikati ya shamba la migomba. Migomba hiyo, imebeba ndizi, ambazo bado hazijaiva, zikiwa na rangi ya kijani.

Migomba kadhaa iliyo na ndizi mbichi lenye rangi ya kijani. Migomba hii inaonekana ikiwa imekomaa na Kila mgomba imebeba kishada kikubwa cha ndizi. Mandari ya nyuma pia inaonyesha majani ya migomba mingine.

Miche hii ni midogo. Yenye majani mapana ya rangi ya kijani kibichi. Zimepandwa ndani ya mifuko midogo ya plastiki nyeusi, ambayo hutumika kwa ajili ya kulea miche kabla ya kuyahamasisha shambani.

Wanawake kadhaa wakiandaa chakula wengine wakishikilia sinia zenye chakula huku mwanamke mmoja akimimina kitu kutoka kwenye bakuli la plasitiki lenye uwaza kwenda kwenye sinia kubwa ya chuma iliyojaa chakula.

Eneo la malisho au zizi la wazi la ng'ombe katika mazingira ya mashambani au kijijini. Mbele ya picha kuna rundo kubwa mapua makavu yanaonekana malisho ya mifugo au mabaki ya mimea

Eneo la soko ya wazi au kituo cha kukuzanya mazao, ambapo shughuli kuu ni biashara ya ndizi. Kuna lundo kuubwa la ndizi mbichi, zenye rangi kijani, zikiwa zimetandazwa chini. Baadhi ya ndizi, zimefunikwa na majani ya migomba.

Mwanamke aliyevaa koti la bluu la kazi, kofia nyeupe kichwani, barakoa nyeusi usoni na glovu nyeupe mikononi amesimama mbele ya vyombo vikubwa vya chuma vya kuhifadhi maziwa akionekana akimimina kitu au kuchukua sampuli kutoka kwenye moja ya vyombo hivyo.

Mkono wa mtu, ukiwa umeshika nguzo kubwa ya ndizi, nguzo hiyo ina michirizi minne ya ndizi, ambapo mbili ziko juu na zinaonekana kuanzia kuiva, zikiwa na rangi ya kijani njano, mbili za kati, bado, ni mbichi na zina rangi ya kijani kibichi.

Mtu amevaa koti la njano kofia ya njano na barakoa akinyunyizia dawa ng'ombe mweusi na mweupe, mtu huyo amebeba kifaa cha kunyunyizia dawa cha rangi ya njano na bluu mgongoni ambacho kimeandikwa farm it .

Kundi la watu wamesimama mbele ya duka linalouza maziwa. Juu ya duka hilo kuna bango lenye maandishi destiny dairies fertilize milk na picha ya ng'ombe na ndoo za maziwa. Milango na kuta za duka hilo limepakwa rangi ya bluu na kuna bango jingine lenye maandishi destiny dairies milk atm .

Mkungu mkubwa wa ndizi ambazo zinaonekana kuwa zimeiva na zina rangi ya njano. Ndizi hizo zimeungana kwenye shina lake la kijani kibichi mkono wa mtu unaonekana juu ya picha ukiwa umeshika shina la mkungu kuashiria kuwa mkungu huo umeshikwa au umetundikwa.

Shamba kubwa la migomba. Migomba mingi imepangwa kwa mstari na Kila mgomba una mkungu wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kipichi. Baadhi ya mkungu ni mikubwa na mizito. Majani mapana ya migomba yanaonekana yakitoa kivuli, na kufanyia shamba hilo kaonekana kuwa lenye afya.

Ng'ombe mweupe na mweusi akiwa amefungwa katika eneo la kufugwa maziwa . Ng'ombe huyu anahudumiwa na mashine ya kukamua maziwa ambayo inatumia vikombe vinne vinavyoungwanishwa na mirija kuelekea kwenye chombo kikubwa cha chuma chenye chapa ya delaval .

Rundo la ndizi ambazo hazijaiva zikiwa bado zina rangi ya kijani kibichi ndizi hizi zimetengenezwa katika mafungu mengi na zimefunikwa kwa nyasi na majani ya migomba inaonekana zimevuma hivi karibuni.

Eneo la kukusanya maziwa labda duka la maziwa au kituo cha kukusanya maziwa, mbele ya picha kuna Makopo mengi ya chuma yaliyotumika kuhifadhi na kusafirisha maziwa yamepangwa vizuri makopo hayo yanaonekana kuwa yametumika kwa muda mrefu.

Mikono ya mtu ikishika ngozi la mahindi lililokauka mgongozi nyingi zaidi zikiwa zimemwagika chini na zinaonekana nyuma. Kuna mikono miwili ya mtu yenye rangi nyeusi ikishika mbuzi mmoja na mahindi lililokauka.

Ng'ombe wengi wanaonekana wengi wao wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe kama ngombe wa Friesian, wamesimama kwenye vibanda vya kulishia na vichwa vyao vikiwa vimeelekea kwenye chakula majani makavu au nyasi.

Rundo kubwa la ndizi ambazo bado hazijaiva zikiwa na rangi ya kijani kibichi zimefungwa katika mafungu mengi na vimewekwa kwenye ardhi. Nyuma ya ndizi hizi kuna malori mawili yaliyojaa ndizi. Hii inaonyesha kuwa ndizi hizi zimevunwa na ziko tayari kusafirishwa.

Mwanaume akiangalia au akifanya marekebisho kwenye kifaa kinachoonekana kama kituo cha hali ya hewa au sensor ya kilimo katikati ya shamba la migomba, amevaa shati la mikono mirefu na suruali ya jeans anaonekana akifanya kazi na kifaa hicho labda akikusanya data au akihakikisha kinafanya kazi vizuri.

Mwanamke aliyevalia koti jeupe la maabara yaani lab coat na kofia nyeupe ya nyavu kichwani ambayo huvaliwa ili kudumisha usafi katika mazingira ya maabara au kiwanda cha chakula. Ana ngozi nyeusi na anaonekana akiwa makini sana kwenye kile anachokifanya.

Mwanamke amesimama karibu na mti wa ndizi uliobeba mikungu mikubwa ya ndizi mbichi. Ni mwanamke mzee amevaa nguo nyeupe na aproni yenye mistari. Anaonekana akigusa au akiangalia mikungu ya ndizi. Anaonekana mwenye furaha au kuridhika na mazao yake.

Rundo kubwa la migomba ya ndizi changa ambazo bado hazijaiva. Ndizi hizo zina rangi ya kijani. Zimepangwa katika rundo kubwa lenye migomba mingi kiasi kwamba zimejaa sehemu kubwa ya picha.

Shamba kubwa la miti haswa migomba na misitu minene nyuma, migomba kadhaa bado midogo inaoonekana mbele ya picha ikiwa na majani mapana na ya kijani kibichi. Nyuma ya migomba kuna misitu minene wenye miti mingi.

Mwanaume akikamua ngombe katika mazingira ya vijijini au shamba ndogo kuna mwanaume amepiga magoti chini akikamua ngombe mweupe au rangi ya kahawia iliyo koza ameweka ndoo ya bluu chini na chuchu za ngombe ili kukusanya maziwa.

Rundo kubwa la majani au mabua yaliyokusanywa, yaliyofunikwa Kwa sehemu na matambara yenye michirizi ya rangi nyekundu ,bluu na nyeupe . Juu ya rundo hilo kuna mtu mmoja akitumia jembe au jebe akionyesha kuwa anashughulika rundo hilo.

Kundi la ng'ombe weusi na weupe wakiwa wanakula nyasi kutoka kwenye kifaa kilichotengenezwa kwa matairi mawili makubwa ya trekta. Wanyama wanne wako karibu na rundo hili la nyasi wakiwa wameinama kula huku wengine wachache wakionekana nyuma yao.

Rundo kubwa la ndizi mbichi ambazo bado hazijaiva kabisa. Zikiwa zimeungana kwenye mkungu wake. Ndizi hizi zina rangi ya kijani kibluu na zinaonekana zimeganda kwenye mti au shina la mgomba. Baadhi ya majani mapana ya mgomba yenye mistari sahihi.

Banda la kisasa la ng'ombe ambalo linaonekana kutumika kwa ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Banda hili limejengwa kwa kutumia nguzo za mbao na chuma na lina paa la bati ambalo linaonekana kuruhusu mwanga kupita.

Mwanamke amesimama katikati ya shamba la migomba. Ametazama upande wa kulia ambako kuna mtaro uliochimbwa ardhini. Amevaa fulana nyeusi na sketi ya rangi ya hudhurungi, na anaonekana kama anachunguza shamba.

Ng'ombe mmoja anainywa maji kutoka kwenye chombo cha saruji. Kwenye pembeni ya bomo hiyo kuna madumu mawili ya plastiki ya rangi ya njano na nyeupe. Nyuma ya boma kuna eneo kubwa la ardhi wazi lenye miti michache.

Kundi la ng'ombe, wengi wao wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe wakiwa wamejipanga kwenye zizi la kisasa. Ng'ombe hawa wanaonekana wakila malisho yaliyowekwa kwenye chombo kilicho mbele yao.

Mkulima mwanaume, akiwa shambani mwake la mahindi. Amevalia kofia ya majani nao nguo isiyokuwa na shati ya rangi ya zambarau iliyokolea. Anashika ngozi la mahindi, lililokomaa kwa mkono wake wa kulia.

Kundi la watu wazima baadhi yao wakiwa wamevalia makoti meupe ya maabara na kofia nyeupe; wakishuhudia mwanamke amevaa shati la pinki akionyesha kitu fulani. Mwanamke huyo anashikilia kifaa fulani juu ya chombo cha chuma ambacho kinaonekana kuwa na unga mweupe.

Mtu aliyevaa nguo nyeupe ya maabara, kofia ya nywele na barakoa akimimina maziwa kutoka kwa ndoo kubwa cha chuma kuenda kwenye mashine ya chuma isiyostahili kutu. Mtu huyo amevaa kanga yenye rangi ya buluu.

Miti ya mahidi inaonekana iko wima, lakini majani yake yote yamebadilika rangi na kuwa ya kahawia iliyokauka. Hii inaonyesha kuwa, mimea imenyauka kutokana na ukosefu wa maji au hali mbaya ya hewa.